Hili ni kanisa mahali patakatifu ambapo watu hukutana, kusali, kumuabudu na kumsifu bwana. Kwa sasa viti vinaonekana tupu na hakuna watu kanisani.

Chumba cha kulala kikubwa cha bweni kwa idadi ya watu katika shule au taasisi ambapo kuna vitanda vya mbao vilivyotandikwa nadhifu. Na chini ya vitanda hivyo, kuna slippers katika jozi.

Hawa ni wachezaji wa timu kutoka timu tofauti wakicheza katika mchezo unaoitwa tag of war , ambapo wachezaji huvuta kamba kutoka ncha mbili. Timu inayovuta vizuri zaidi ndiyo mshindi.

Huyu ni mtoto mwenye ulemavu wa macho. Anasoma kwa kutumia braile . Anaelekeza kitabu anachosoma kwa mikono ili kukielewa kitabu.